Soko lenye rangi nyingi ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu vya mviringo. Kuna viungo vya kupikia, mimea ya asili, vipande vya sabuni, maua yaliyokauka na bidhaa nyingine za kienyeji.

Shamba la mahindi yaliyochipuka vizuri juu ya udongo wa rangi ya kahawia. Majani ya mahindi ni marefu yenye kijani kibichi. Kinachoonyesha afya njema ya mazao hayo. Mimea imepangwa kwa mistari ikionyesha kuwa shamba hili limepandwa kwa mpangilio mzuri wa kilimo bora.

Chakula hiki kiko kwenye bakuli ya plastiki lenye sehemu nne. Kinaleta mchanganyiko wa vyakula vya kiafrika kikiwemo wali mweupe uliofunikwa na maharagwe ya mchuzi, vipande vya ndizi mbivu zilizokaangwa, mboga za majani zilizopikwa na vitunguu na vipande vya nyama ya kukaanga.

Maandhari ya pwani yenye mimea ya kijani kibichi, huku maua ya manjano yakiwa mbele ya kamera. Kwa mbali bahari inatamba chini ya anga lenye mawingu mazito yakidokeza uwezekano wa mvua. Majani ya mimea yako yenye afya yakionyesha mazingira ya mvua za mara kwa mara au hali nzuri ya hewa.

Mazingira ya kijijini iliyojaa utulivu wa asili kuna nyumba tatu za jadi zilizojengwa kwa udongo na kuezekwa kwa makuti nyumba wa kulia inaonyesha wazi muundo wazi wa mawe na fito huku nyingine zikiwa zimepakwa udongo juu ya msingi wa mawe.

Soko la samaki ambapo mwanaume amesimama nyuma ya meza iliyopangwa samaki wa aina mbalimbali, kuandaliwa kwa ajili ya kuuzwa, amevaa shati la mistari na anaonekana kuangalia upande mmoja kana kwamba anatazama mteja au kitu kinachotokea pembeni.

Vyakula vya asili vilivyopangwa juu ya magazeti vikisubiri kuuzwa au kuliwa. Kuna sambusa nyingi za rangi ya dhahabu iliyokolea upande wa chini, chapati zilizojaa na kupikwa vizuri upande wa kushoto, vitumbua vya mviringo katikati na vibanzi vya rangi ya manjano upande wa juu.

Soko la samaki ambapo samaki wa aina mbalimbali ,wamepangwa ndani ya vyombo vya plastiki ya kijani. Kamba wa baharini walioekwa chombo cha mbele, na samaki wadongo wa rangi tofauti tofauti waliopangwa kwenye vyombo viingine.

Kobe mkubwa ardhini. Akiwa amelala au anapumzika juu ya majani makavu ardhini .Mwanga wa jua unapita kupitia matawi Ukimilikiza sehemu za ngamba lake lilojaa mivirigo mikubwa .Na lenye rangi hudhurungi iliyokolea.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na lundo kubwa la majani makavu au nafaka zilizo kaushwa, labda kwa ajili ya kuhifadhi au kulishia mifugo. Mtu mmoja yupo juu ya lundo hilo akitumia kifaa kama koleo au jembe kupangilia juu ya lundo hilo.